Kuna ngombe wa maziwa wa rangi nyeusi na nyeupe ambaye amesimama , amefungwa miguu ya nyuma, na anakamuliwa. Anayekamua ameketi chini na anakamua maziwa ya ndoo, rangi ya rangi yta fedha.

Kuna ngombe wa maziwa, wa rangi nyeupe na nyeusi, ambaye amesimama katika mahali safi, amezingirwa na ukuta na anakamuliwa na mashine iliyoandikwa Delaval na katika mandhari ni mchana na jua inawaka.